Mazingira yaliyo na mdada asiye onyesha sura, aliyevalia mkufu shingoni na nywele kuzichana, kushikilia chupa iliyo na kifuniko cha rangi ya kijani. Vidoleni mwake ukiwa na pete.

Chupa nne kwa ujumla, tatu zilizo nyuma, moja pembeni ikiwa na kifuniko ya rangi ya manjano, upande wa mbele chupa yenye kifuniko ya rangi nyeupe iliyo na maandishi meusi inaonekana kwa chupa ya dawa.

Mama aliyekaa kwa kitanda cha hospitali, huku amevalia bangili na kushikilia mtoto aliyemfunika. Kando, watu waliosimama, wake kwa waume. Mmoja aliyevalia koti jeusi na rinda la manjano akionekana kuinua mkono na kuongea.

Dirisha lililo wazi lenye pazia ya rangi ya samawati. Mtu wa jinsia ya kike upande wa mbele na nywele za rasta kutabasamu, kavalia shati ya rangi ya kijivu na msuti mweusi. Mikononi kavalia bangili, kashikilia chombo cheusi.

Rangi ya samawati na nyeupe, magogo ya stima, waya za umeme, miti mikubwa, gari kubwa haina ya trela lililopakwa rangi nyeupe upande wa mbele, upande wa nyuma kuna rangi nyekundu yenye maandishi makubwa, matairi manne, watu wawili waliosimama kando.

Miguu ya watoto wawili, moja ikionekana kuathirika pamoja na mikono na vidonda vilivyokauka upande zote. Viatu vyeupe kiti cha mbao kilicho na mistari, kidole kimoja kionekanacho kutoka nyuma.

Yaliyoegeshwa upande wa kushoto, kukiwa na mwanaume alivaa ovaroli nyeupe, amepiga goti moja, glavu rangi ya kijani, miwani nyeusi, mitungi minne iliyo sakafuni — miwili nyeupe, moja yenye mchanganyiko wa rangi ya kijani, moja ya samawati.

Watu wawili, mmoja kavalia kofia ya dini juu, mwengine amenyorosha mkono akiongea. Kando kukiwa na jumba lililokuwa na maandishi na milango inayoonekana kwa umbali.

Jengo lenye mataa upande wa juu lilo na vyumba kadhaa, watu wawili waliovalia ovaroli na glovu za rangi ya samawati. Viti viwili, meza katikati yenye ua la aina ya nyasi.

Nyumba za udongo, zenye bati ya rangi ya fedha. Miti iliyokauka, wakubwa kwa wadogo, magari ya wheelbarrow , mitungi ya maji, mama ameinama amevalia janibabu ya rangi ya samawati.

Jengo, magogo ya stima, miti ya rangi ya kijani, watu waliokusanyika kwa wingi, mporomoko, miti iliyo upande wa chini, mawe yaliyobomoka, maji machafu ya mtaro yanaonekana kuelea.

Taa inayowaka, mashini ukutani, mfereji, TV, dada aliyevalia shati la rangi ya kijani na kuchana nywele upande wa nyuma, ameshikilia mtoto aliyemvika nguo nyeupe aliyelala upande wa chini.

Mazingira yenye rangi nyeupe yenye vitu vilivyojengwa kwa mbao vingine vyeusi, kiti pembeni, wanawake wawili, aliyeketi na kuvalia miwani na kuinua mikono juu kushikilia kiti ya rangi ya waridi.

Chupa za dawa, iliyo mbele iko na maandishi meusi makubwa. Za nyuma ni nyeupe. Mna sindano pembeni, iliyolazwa, na vipimo vilivyoandikwa kwa rangi nyeusi, zimewekwa kwenye sehemu ya rangi ya wino.

Mazingira meupe yenye chupa iliyosimamishwa ya dawa iliyoandikwa kwa maandishi meusi madogomadogo, kando sindano iliyolalishwa iliyo na kifuniko kinachowezesha kuona ndani na maandishi yaliyoandikwa upande wa nyuma wa sindano.

Watu watatu, wawili waliovalia barakoa, wanamulika na kukagua mdomo wa aliyelala na kutizama upande wa juu. Pembeni kabati nyeupe juu ya meza nyeusi, kuna maboksi mawili.

Mtu alievalia suruali nyeusi na shati jekundu nywele zake zikiwa zimefurukuta. Ameshikilia ndoo nyekundu upande mwingine wa kulia ameshikilia ufagio.

Mazingira ya rangi ya kijani, yenye miti mikubwa upande wa nyuma na vigogo vilivyozungushwa seng'ng'e, mwanamume anayevalia kofia na kubeba kitu cha plastiki cha kifuniko cha rangi ya samawati anayenyunyizia dawa.

Boksi la dawa, la rangi nyeupe na maandishi madogo meusi, lililochorwa nambari kumi na saba upandi wa juu. Chupa tatu za dawa zilizo mbele ya boksi hilo. Mkono mweupe wenye kucha refu, umeshikilia mojawapo ya chupa.

Chupa sita nyeupe zilizo juu ya meza, vifuniko vikiwa na karatasi iliyoandikwa maandishi meusi, upande wa chini mchoro wa jani, maandishi ya samawati, duara la rangi nyekundu.

Mazingira yenye rangi nyeupe na ya zambarau, maboksi matatu, mawili yaliyolala chini, tembe za dawa zinaonekana, chupa moja ya kifuniko iliyo na rangi ya chungwa, maandishi meupe na 𝑝𝑖𝑐ℎ𝑎 𝑛𝑎 duara la rangi ya kijani.

Miti pembeni, maji yanayopita katikati. Watu waliosimama upande wa juu, mtu akionekana kuvalia kitambaa cheupe, kubeba mwenzake aliyevalia fulana ya rangi ya manjano na suruali nyeusi, na buti na kunyoa.

Iliyoundwa kwa mbao, upande wa chini muundo wa fedha yenye chuma nyeusi, watu waliovalia wawili ovaroli nyeupe, mmoja kusimama, mwengine kuinama na kunyoosha chuma upande wa mbele na kuvalia kidude cha plastiki cha rangi ya samawati mgongoni.

Ukuta mweupe, mikono miwili iliyoshikana mmoja ukivalia saa na nguo nyeupe. Kando, vijidude vilivyosimamishwa vya rangi ya samawati. Chuma kinachoonekana, mkono wa kulia, ukionekana kuingizwa kwa kitu kilichoshikilia, waya zilizobandikizwa huko.

Mazingira ya rangi ya samawati, katikati chupa ya dawa aina ya gilasi iliyosimamishwa yenye kifuniko cha rangi ya kijani maandishi meusi na mekundu yaliochorwa kwa karatasi nyeupe iliyobandikizwa. Sindano iliyolalishwa upande wa chini yenye nambari zilizoandikwa kwa kutumia rangi nyeusi.

Kuta wa mawe wa samawati, nyasi ardhini, miti miwili iliyofungiwa katikati kitambaa kikubwa kenye maandishi mekundu. Mtu aliyesimama akavalia shati la kijivu kashikilia mti anatizama picha hiyo.

Mazingira ya rangi ya manjano. Mkono uliovalia glavu ya rangi ya samawati imeshikilia chupa aina ya glasi ulio na kifuniko cha fedha na maandishi katika karatasi nyeupe. Kando sindano.

Mkono uliovalia glavu ya rangi ya kijani ikishikilia chupa ya glass iliyo na kifuniko cha fedha, na karatasi nyeupe yenye maandishi meusi, 𝑘ando kukiwa na sindano yenye kifuniko cha rangi ya chungwa na maandishi ya nambari.

Kitanda kilichotandikwa shiti nyeupe kenye chuma kando kando ketiwa na mwanamke na mwanamme aliyeshikilia mtoto aliyevaa nguo za rangi nyekundu, mwanaume akivalia shati jeusi na suruali ya samawati na bangili mkononi.

Watu waliovalia barakoa watatu wakitazama upande wa mbele huku mmoja alievalia shati la white akimdunga dada aliyeketi kwa kiti sindano. Upande wa nyuma kuna picha ya hospitali.

Ukuta iliyopakwa rangi ya zambarau na nyeusi, wanawake wawili wa kushoto aliyevalia kitu shingoni na miwani machoni anamdunga mtoto upande wa kulia ayeshikiliwa na mwanamke aliyevalia jalibabu kichwani, wanaotazama.

Mazingira ya hospitali yenye wadada wawili waliovalia barakoa na kofia. Upande wa kushoto, mmoja amevalia miwani, pamoja wamevaa glavu nyeupe. Mwanamme aliyevalia kitambaa cha rangi ya zambarau upande wa juu ameonekana amefungua mdomo.

Chupa nne za dawa zenye vifuniko za fedha na maandishi madogo madogo meusi, moja ikiwa imelala. Kando sirinji mbili, moja ikiwa na karatasi ya manjano vifuniko vya rangi ya samawati na rangi ya chungwa vinavyoonekana.

Ndani ya nyumba iliyopakwa rangi nyeupe watu wachache, wakatikati anaonekana kuwa mdada aliye jishikilia mikono yake yote, wa kandokando amevalia barakoa na miwani wakiingiza vitu.

Meza iliyo ya muundo ambayo kwenye upande wa kulia maboksi mawili yaliyo fungwa yenye maandishi makubwa meusi upande wa juu, upande wa kushoto kukiwa na chupa mbili za dawa yenye vifuniko vya rangi ya kijani na sirenji ikiwa imelalishwa upande wa chini.

Chupa ya rangi ya kijani iliyopo na dawa ndani zinazoonekana kwa umbali za rangi nyeupe. Upande wa njee chupa ina karatasi nyeupe na maandishi ya kijani upande wa juu. Chini ina maandishi.

Mmama mwembamba aliyevalia hijabu leusi ndani kuvalia dera anainua mkono. Aonekana kusimama mbele ya jangwa, miti inayomzunguka ni miti iliyokauka. Upande wa chini kuonekana mifupa ya wanyama waliokufa.

Sehemu mbili za kuosha mikono zenye mfereji, ukutani kuna vibandikizo, kimoja chekundu. Mtu amesimama amevalia ovaroli ya rangi ya kijani, kofia ya kijivu, amenyorosha mkono upande wa mbele.

Shamba likubwa lililolimwa likapandwa miti kwa umbali. Mtu aliyesimama amevalia fulana ya kijivu na kishoti cha waridi, huku amebeba chombo cha samawati kinachotoa unyevunyevu kuelekeza kwa shamba.

Meza ya muundo wa fedha iliyoekewa kibakuli cha rangi ya samawati yenye chupa nne za dawa, vifuniko vinne upande vilivyo na dawa aina ya mviringo.

Babu aliyavalia koti na kofia nyeupe kainama. Anaonekana kushika kitu anachopakia kwenye kisanduku kilichowazi. Pembeni kuna kiti kilichofunikwa kwenye tambaa cheupe. Kunaonekana pazia na picha zilizobandikwa.

Hospitalini. Mkono ulioshikilia chupa ndogo za glesi mbili zinazoangalia upande wa chini, zilizodungiwa sindano inayovuruta kitu upande wa ndani. Pete kidoleni.

Mazingira ya rangi ya kijivu, chupa ya dawa iliyosimamishwa ulioundwa kwa muundo wa glasi yenye kifuniko cha samawati karatasi nyeupe yenye maandishi la rangi ya samawati.

...lililo na boxi la dawa lililosimamishwa upande wa mbele kwenye maandishi meusi, mekundu na rangi ya manjano. Kando, kichupa cha dawa chenye kifuniko cha rangi ya kijani na maandishi yaliyoandikwa kwa karatasi nyeupe.

Moto mkubwa sana unaonekana kuwaka kwa kasi huku ukiwa umeshika upande wa nyuma. Upande wa mbele kunazo chuma chuma, milango na bati lenye linaendelea kuchomeka.

Wingu la rangi ya samawati na nyeupe yenye kuashiria hali ya anga tulivu. Jengo lililoporomoka lingine likiwa sawa na kuonekana kutokumaliziwa, mti mkubwa pembeni. Mtoto amesimama na kuinua mkono mmoja juu mwingine ukishika kwapa.

Duka iliyo na mahandishi upande wa juu, watu waliochorwa wanne wanaoshikilia vichwa na kuonekana na sura za uchungu. Kando mazingira ya rangi ya waridi yaliyochorwa maneno madogo meupe kukiwa na chupa upande wa chini iliyo na kitu na kifuniko wa rangi ya manjano.

...mawili, lililoupande wa kushoto na maandishi ya rangi nyekundu, upande wa kulia ukionekana kuvurugwa na ajali. Watu wamejaa, mmoja kuvalia kofia nyeupe, shati ya rangi ya kijivu na msuti mweusi. Vitu vimetapakaa chini.

Wafanyikazi wawili wa afya, waliovalia nguo nyeupe ndani na juu kuvalia nguo za samawati, wakiwaangalia na kuhudumia watoto wachanga walioko vitandani mliko mtaandikwa vitambaa vyeupe.

Kichupa cha dawa chenye aina ya glasi kilicho na kifuniko chekundu, maandishi meusi, mstari wa samawati na wa chungwa. Ukiwa na sindano iliyolala na maandishi meusi upande wa mbele, ukikuwa na rangi ya chungwa, mazingira meupe.